Hapa ni hospitalini katika chumba cha wagonjwa mahututi. Kuna madaktari na wauguzi. Wagonjwa wanaonekana. kuna wale waliolazwa kwenye vitanda wakiongezwa maji. Wengine wanaendelea kupata huduma mbalimbali.

Hapa kuna mama na mtoto, wameketi kwenye kitanda, wapo katika nyumba yao, wamejifunika net ya rangi ya samawati. Wanaonekana wamepewa kutoka hospitalini ili iwakinge kutokana na mmbu wanaoambukiza malaria.

Huyu ni mwanaume. Amestareheka kwenye kiti maalum, mkononi ameshika kidunde. Anaendelea kutoa damu. Hii itaisaidia wanayoitaji hospitalini.

Hapa ni hospitalini kuna muuguzi na mama mjamzito ambaye ameketi anapewa chanjo ya mkononi. Hii itasaidia mtoto aliye tumboni na vile vile itamuzuia kutokana na magonjwa yanayoweza kuwaadhiri wote wawili.

Hapa kuna madaktari ambao wamevalia mavazi yao rasmi. Wamevaa barakoa na wana glovu mikononi. Kuna watu ambao wameketi na ambao wanapewa chanjo.

Hapa ni hospitalini. Kuna madaktari na wauguzi. Yupo mgonjwa anayeonekana maututi, na amelala kwenye kitanda. Anaendelea kuongezewa maji na kupewa matibabu. Yupo mwingine aliyeketi karibu na tabibu, huku akiendelea kuhudumiwa.

Hapa ni hospitalini. Kuna mgonjwa ambaye amelazwa. Ipo mashine karibu na kitanda imeunganishwa na mkono wake karibu na sehemu ya kisugudi. Mkononi pia kuna mahali pa kuwekewa dawa.

Hapa ni hospitalini hususan chumba cha upasuaji. Wanaonekana madaktai watatu waliovalia mavazi rasmi. Wanaendelea kumfanyia upasuaji mgonjwa anayeonekana mahututi kwenye kitanda. Hii itayaokoa maisha yake.

Kuna watu wengi ambao wamepiga foleni, wengi wakiwa kina mama waliobeba watoto mgongoni. Kuna kitanda kilichotandikwa vizuri na kimewekwa chandarua. Kuna mtu ameinama karibu na kitanda hicho.

Hapa ni hospitalini. Wapo wauguzi na daktari kadhaa ambao wamesimama karibu na kitanda kinachoonekana kikitokelezea na kuna mtu ambaye amelala. Wanajadiliana kuhusu mgonjwa yule.

Hili ni gari jeupe na ambalo lina alama ya hospitali. Wapo watu waliosimama kandokando, na wengine wamo ndani. Kuna viti viwili vyekundu. Inaonekana kutoa huduma za kimatibabu, kwa wanajamii.

Hapa kuna watu walioketi na wengine wamesimama .Mahema yapo na dawa za aina mbalimbali. Mhudumu anayetoa huduma kwa jamii anaonekana akiwahudumia wananchi

Hili ni lori jeupe na lina alama ya hospitali. Limeandikwa beyond zero . Wapo watu wengi waliosimama karibu nalo. Limeleta huduma za kimatibabu karibu na wananchi ambao wanaendelea kuhudumiwa.

Hapa kuna gari aina ya matatu ina rangu nyeupe na ya kijani kibichi inamaandishi ya cure inaonekana kuleta matibabu karibu na jamii ili kuwasaidia kuepukana na magonjwa flani.

Hapa kuna mama ambaye amebeba mtoto. Lipo lori lililoandikwa mobile clinic. Kuna muuguzi anayeonekana mlangoni. Hii itatoa huduma za kimatibabu kwa jamii katika maeneo mbalimbali.

Hapa kuna mwanamke ambaye ameketi na mwanamume aliyesimama karibu naye. Anaendelea kumpima na kutoa huduma fulani. Nyuma yao kuna nyumba kuukuu. Inaonekana kuwa ametembea mashinani ili kuhudumia jamii.

Hili ni lori. Ni jeupe. Limeegeshwa uwanjani. Linaonekana kuleta huduma za kimatibabu karibu na wanajamii ili kuhakikisha afya yao imeimarika. Hakuna mtu hata mmoja anayeonekana karibu.

Hapa ni hospitalini. Kuna mgonjwa na daktari wa meno. Mtu huyu anaendelea kuchunguzwa kwa makini. Iwapo atapatikana na tatizo lolote aidha atang'olewa ama apewe matibabu yanayohitajika.

Hiki ni kinywa cha binadamu. Amekifungua na kinaonyesha meno. Mikono ya daktari aliyevalia glovu inaonekama imeshika mashine spesheli na anaendelea kumuosha.

Hiki ni kinywa cha binadamu. Amekifungua na kinaonyesha meno, ufizi na ulimi. Anaonekana kuwa hospitalini kwani anaoshwa kwa kutumia kifaa spesheli.

Hiki ni kinywa cha binadamu. Amekifungua na kinaonyesha meno, ulimi na ufizi. Upo mkono wa daktari wa meno unaoonekana. Kioo spesheli kinatumika kumchunguza. Anaangaliwa na iwapo atapatikana na tatizo lolote, atatibiwa.

Hiki ni kinywa cha mtu, amekifungua na kuonyesha meno, anaonekana kuwa hospitalini. Daktari ametumia kioo kuangalia meno ambayo yana shida, mengine yanaonekana kuwa na mashimo.

Hivi vifaa vitatu vinapatikana hospitalini. Vimewekelewa juu ya meza. Vinatumiwa na daktari wa kung'oa meno wakati ambapo amepata mgonjwa.

Huu ni mdomo wa binadamu. Ameufungua na kuonyesha meno na ufizi. Inaonekana kwamba ana tatizo la meno. Anaoshwa na kutibiwa na daktari.

Hapa kuna watu wa msalaba mwekundu na wengine wanaonekana kuwa wanakijiji. Wamo ndani ya boti, kuna mafuriko. Wamefika hapa kuwaokoa watu ambao tayari wanaendelea kusombwa na maji.

Hawa ni wamaasai kwani wamevalia mavazi yao rasmi ya kitamaduni. Lipo gari linaloonekana kwa umbali. Kuna chakua kilichoko katika magunia, mafuta na pia chumvi. Huu ni msaada ambao wameletewa labda kutokana na ukame ambao unawakumba.

Hapa wapo watu wawili, mwanamume na mwanamke. Wamebeba vitu mabegani. Upande wa pili kunaye ambaye amesimama. Vipo vyakula vilivyowekwa chini. Kuna lori lililoandikwa Emergency Drought Response . Linaonekana limeleta msaada wa dharura kwa wananchi.

Hii ni ambulensi, ina maandishi, alama ya hospitali na king'ora juu. Ina rangi nyeupe na nyekundu. Imeegeshwa tayari kungonjea matukio yoyote ya ghafla.

Hapa ni katika mtaa wa mabanda. Nyumba ni za mabati. Zimeharibiwa sana na mafuriko. Maji yamejaa kotekote. Watu wa msalaba mwekundu wanaonekana wakiendelea kuokoa walioathirika.

Hili ni gari la shirika la msalaba mwekundu. Labda kuna dharura ambayo imetokea mahali hapa. Limefika kuokoa hali na kuota msaada aidha wa chakula, dawa na mavazi.

Haya ni magari ya wazimamoto , yana rangi nyekundu, kuna yale yanayeendelea kujaswa maji, mengine yanaonekana tayari yamejaswa, kwani yamewaswa tayari kuondoka, aidha kuenda kusima moto ambao unaendelea kuchoma sehemu fulani.

Huu ni mtaa wa mabanda. Nyumba za mabati zimejengwa ghorofa. Kuna mafuriko makubwa. Watu wanaonekana ndani ya maji mengi wakiendelea kutafuta waliozombwa na kubebwa.

Hii ni baadhi ya mifano ya nafaka. Kuna zile zilizokauka na nyingine bado. Mifano ni kama vile maharagwe, mbaazi na minji. Zinatupa madini yanayosaidia kujenga mili yetu.

Hapa kuna vyakula mbali mbali vinavyotupa madini ya proteini , wanga na vitamini mwilini. Baadhi yake ni kama: papai, machungwa, mapera, matufaha, kabeji, machungwa, nyanya, mbaazi, vitunguu, okra, karoti na vinginevyo.

Hapa kuna milima na mabonde. Barabara zinaeda kinyume na miteremko. Miti mingi imepandwa. Hii inazuia mmomonyoko wa udongo na kupunguza kunyauka kwa chemichemi za maji.

Hapa kuna moto mkubwa na unaotoa moshi mwingi. Kuna mwanaume anayeonekana akijaribu kuuzima. Hali hii ni hatari na inaweza kuleta madhara ya kiafya kwa mwanadamu.

Hapa kuna lori jeupe liliondikwa mobile clinic Ni la shirika la amref likishirikiana na jamhuri ya kenya. Linatembea na kuwapa watu huduma za kimatibabu mahali walipo

Hiki ni kifaa cha hospitalini haswa katika maabara. Kimewekelewa juu ya meza. Kinatumiwa na madaktari kupima sampuli zilizotolewa kwa wagonjwa ili kubaini ugonjwa.

Hapa ni hospitalini sehemu ya dawa, kunazo kidogo ambazo zinaonekana zimepangwa. Kuna kiti, stuli na kitanda. Juu yake kuna vitu ambavyo vimetapakaa. Hakuna daktari hata mmoja anayeonekana mahali hapa.

Hapa kuna kibuyu cheupe chenye kemikali ya rangi ya kijani. Kimewekelewa juu ya meza, kina maelezo na pia alama zinazoonyesha kuwa ni hatari na inaweza kuadhiri afya yako.

Hapa ni hospitalini. Kuna daktari ambaye ameketi na anaendelea kuandika. Kipo kitabu cha rangi ya manjano. Ni cha kurekodi wagonjwa wanaougua kifua kikuu. Karatasi kadhaa zinaonekana pale.

Hapa ni hospitalini. Sakafuni kuna kifaa kinachotumiwa kupimia uzito. Ukutani kuna cheti kilichotuzwa wahudumu katika sekta hii. Pia kuna chati yenye dawa zenye maelezo maalum.

Haya ni magodoro ambayo yamewekwa nje. Yamepangwa moja juu ya jingine na ni ya rangi moja. Yanaonekana tayari kusambazwa katika hospitali tofauti tofauti humu nchini.

Hiki ni kifaa fulani cha hospitalini. Kinaonyesha viwango tofauti vya vitu vinavyopimwa. Kiwango cha unyevunyevu ni sitini na nne kwa sabini na moja. Sehemu ya oksijeni imezimwa. Kiwango cha joto ni thelathini na nne nukta nane.

Hapa ni hospitalini, kuna vifaa viwili hapa, kimoja cheusi na kingine chekundu, ziko chupa za dawa moja kubwa na moja ndogo, kwenye katoni kuna vitu vinavyoonekana. Vyombo hivi hutumiwa na daktari wakati anapo chunguza kina mama wajawazito.

Hiki ni chumba maalum katika hospitali, kuna mama, mtoto na mashine. Mwana yule amehifadhiwa katika mashine hii spesheli ili aweze kukomaa, kwani inaonekana alizaliwa kabla ya wakati.

Hii ni katoni yenye dawa za kisasa za tembe. Zinatupa vitamini ya B5. Ina rangi ya samawati na nyeupe. Yapo maandishi yanayotoa maelezo kuhusu matumizi yake.

Hii ni dawa ya kisasa inayoitwa bluvax , imewekwa ndani ya chupa nyeupe iliyo na kifuniko cha manjano. Ina maelezo mengi kuhusu jinsi ya kuinywa ama kumpa mtu anayeihitaji.

Hii ni carton yenye dawa za tembe zinazotupa vitamini C.Ina rangi nyeupe na ya manjano. Yapo maandishi yanayotoa maelezo kuhusu utumizi wa dawa zile.

Hii ni dawa ya kisasa imewekwa katika karatasi yenye rangi nyeupe na ya samawati. Ni ya kuondoa maumivu. Mgonjwa huiweka kwenye kidole, anajipaka na kisha usugua mahali ambapo pameumia au pana uchungu.

Hii ni dawa ya kisasa inayoitwa Panadol advance, imewekwa kwenye karatasi ya rangi ya samawati. Ni tembe ambazo zinamezwa na watu walio na maumivu au joto mwilini.

Hizi ni dawa za kisasa. Zimewekwa kwenye carton nyeupe. Ina maelezo mbalimbali. Ni za rangi ya kijani kibichi. Humezwa kwa kutumia maji. Zinatupa vitamini A.

Hii ni dawa ya kisasa ya kutibu mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo na punda. Ina maelezo mengi ya jinsi ya kuitumia. Inaponya magonjwa kadha wa kadha.

Hapa ni hospitalini. Madaktari wawili wanaonekana; mmoja ameketi na mwingine anatoa huduma. Yupo mama na mwanawe. Mtoto anapewa dawa kupitia kwenye mdomo.

Hapa ni hospitalini. Zipo dawa kadhaa ambazo zimemwaga juu ya meza. Kuna za aina mbalimbali kama vile za tembe, na sindano pia. Kijikaratasi kilichoandikwa malaria kinaonekana. Hizi zitazuia, kupunguza na kuzuia ugonjwa huu.

Hapa ni hospitalini katika chumba wanapolazwa watoto. Yupo mama ambaye amelala na mwengine ameketi akimshikilia mtoto wake. Daktari wa watoto anaonekana akimhudumia mtoto anayeonekana kuwa mgonjwa.

Hapa ni hospitalini. Kuna watu wengi. Wapo kina mama walio na watoto. Wengine wamewapakata na kuna wale waliowabeba mgongoni. Wanangojea zamu yao kuona daktari ili waweze kupata huduma za kimatibabu.

Hapa kuna vifaa kadhaa vya kunawia mikono na vimetiwa mifereji. Zipo karai za rangi ya samawati watu wanaonekana wakinawa. Hii inasaidia kupunguza magonjwa yanayosababishwa na uchafu.

Huu ni mguu umefura. Mwenyewe anafaa kufanya mazoezi mengi. Hii itasaidia kufungua mishipa na kuiwezesha damu kutembea kwa utaratibu na kwa njia inayofaa ili kuweza kuepukana na tatizo hili.

Hapa kuna goli moja inayoonekana. Uwanja huu ni wa kuchezea mpira wa vikapu. Hii itasaidia kupunguza magonjwa kama vile msukumo wa damu, itanyoosha misuli na kuhakikishia watu afya njema.

Hapa ni shambani kuna mimea ya kiasiri kama vile mboga na mchicha inatumiwa kupika kitoweo hii hutupa madini muhimu mwilini inatukinga kutokana na magonjwa mbali mbali.

Hapa ni shambani. Kuna miti ya miembe na mingine midogo iliyomea chini yake. Inatumiwa kutoa dawa za kiasili ambazo zina manufaa tele miilini na hazina kemikali zozote.

Huu ni mti mkubwa ambao unaonekana matawi yamemea kuanzia shinani. unatumiwa kutengeneza dawa za kiasili ambazo hazina kemikali zozote zinazoweza kudhuru na kuathiri afya ya binadamu.

Hapa kuna miti mirefu, ina maua mengi meupe. Inatumika kutengeneza dawa za kiasili ambazo hazina kemikali zinazoweza kudhuru na kuadhiri afya ya binadamu.